Ndani ya buchari safi iliyojaa nyama mbichi muuzaji akiwa amesimama kwa ulebi anawahudumia wateja waliokusanyika huku vipande mbalimbali vya nyama vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya friji lenye kioo kinacho ng'aa.